Duka kubwa linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo ya maziwa kutoka kwenye duka hili waweze kuifikia kwa wepesi na urahisi bila kupata taabu na ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma zinazopatikana, kutoka kwenye duka hilo waweze kuzifikia na kuzipata kwa urahisi na wepesi bila kupata ugumu wa aina yoyote.

Duka kubwa la kisasa likiwa na mpangilio maalumu na mzuri wa bidhaa zinazopatikana kwenye duka hilo, ili kuweza kurahisisha zoezi la kununua pale wateja watakapokuja kuweza kuhitaji huduma mbalimbali na bidhaa zinazopatikana kutoka kwenye duka hilo.